Kuna watu wawili kwanza kuna daktari ambaye anaonekana kuwa anapeana dawa kutumia nini sindano kando yao kuna sanduku ya dawa na nyuma yao kuna nyumba na miti pia inaonekana nini mimea ya mahindi chini kuna viazi, pia posti ya stima inaonekana.

Kuna ngamia anayeonekana kuwa ameshindwa ama amekazwa na hali ya kiangazi upande wake anaonekana kuwa amelala, chini ni mchanga inaonekana ni mahali penye kiangazi.

Kuna daktari ambaye anaandika na kuwa anaguza mashini ama kitu cha pumzi, kuna kitanda cha hospitali, kuna dirisha pia kuna mashini ya kipafu pale ...

Kuna daktari ambaye anaonekana kuwa anatoa damu kwenye chupa ya dawa ambayo yenye maandishi kando yake inayoelezea kuhusu dawa. Daktari huyu amevalia barakoa pia amevalia miwani. Kuna watu ambao wamepanga laini ili kupewa dawa hii.

Kuna choo, kuna tangi ama mtungi wa maji wa kuosha mkono, kuna miti, kuna mchanga, pia choo ina mahali fulani ya hewa kutoka kwenye choo.

Kuna watu watatu. Wa kwanza inaonekana ni daktari, wawili wameketi mwenye ameketi ni daktari mwenye anapea dawa mtoto. Pia kuna mama mtoto ambaye amemshikilia mtoto, wote wameketi ,kuna meza, meza kuna miwani ambaye imeekwa juu yake.

Kuna watoto ambo wanaonekaka kuwa wanachota maji chafu kwenye kisima kuna mawe. Watoto hawa wanaonekana kuwa wanatafuta maji ya kutumia.

Kuna watu wawili wa kwanza anoeneka ni daktari ambaye amevalia miwani amevalia glavu na anaye shughulikiwa ambaye amecheka wote wamecheka, kuna tarakilishi kando yao na meza.

Kuna watu ambao wamepanga laini wanaonekana kuwa wanaongoja matibabu fulani ama madawa fulani, mwenye ana wote wanapewa dawa wakiwa wanavalia barakoa, daktari anaonekana kuwa anatumia sindano kupeana dawa hizi, kuna gari ambayo imeegeshwa nyuma ya watu hawa.

Kuna watu watatu, wanaonekana kuwa wananyunyizia dawa kwenye mahali hapo. Mmoja ako na mtungi wa dawa kwa mgongo. Wote wamevalia glovu na viatu.

Kuna watu ambao wamevalia nguo nyeupe na wako na mitungi ya dawa kwenye migongo yao. Kuna gari, wanaonekana ni dawa wanaonyunyuzia mahali kuna nyasi kuna mti kando yao. Yaonekana ni barabara ni barabara.

Kuna daktari ambaye anaonekana kutoa dawa kwenye chupa fulani ambayo lenye maandishi ama maelezo zaidi kuhusu dawa. Anatumia sindano. Kuna dirisha, pia amevalia barakoa. Pia kuna kitu ambacho kimepandikwa kwenye ukuta ili kutoa maelezo kuhusu matibabu.

Kuna watu wawili, wa kwanza ni mama mtoto ambaye ameleta mtoto kutibiwa. Mama huyo ameshika simu. Daktari anaonekana anampea mtoto dawa kupitia kwa mdomo. Pia nyuma ya daktari kuna sanduku la dawa, kuna glasi ama kioo cha kuona.

Ni mama ambaye anaonekana kuwa anaosha mkono akitumia tanki yaliyo na maji safi. Kuna mkebe nyuma yake, chini yake ambayo inachota maji ambayo inatumiwa kuosha mkono. Kuna kiti, kuna duka, kuna mtoto ambaye anatazama mama yake akiosha mkono.

Kuna mwanamke, mikono yake inaonyeshwa ikiwa imeshika dawa ambayo imebandikwa matumizi yake na ugonjwa. Pia chupa ufuniko wake ni wa rangi ya manjano. Pia mwanamke huyu ameweka rangi kwenye kucha zake.

Kwetu, kuna daktari ambaye amevalia barakoa. Anaonekana amevaa glavu. Anaonekana kuwa anatibu meno ya mwanamke huyu ambaye ameketi. Kuna ambaye ameweka bagi kwenye mgongo wake.

Kuna mwalimu mbele ya darasa hili. Kuna kiti, Kuna wanafunzi na maandishi ambaye MWalimu anaonekana kuwa ameandika. Mwalimu na mwanafunzi amevalia barakoa.

Kuna tangi ya maji watoto wanaonekana kuwa wanachota maji ya kukunywa, kuna mwalimu wao mwanamke ambaye anayesimama, nyuma ya mwalimu kuna nyumba inaonekana ni darasa kuna maua.

Kuna dawa ambazo zimepangwa kwa utaratibu, kuna mikebe ambavyo ziko na vitu ambavyo zimewekwa ndani yake. Kuna picha ambazo zimechorwa na kuwekwa kwenye kitu. Kuna meza ya, kuna picha ya mtu ambaye imechorwa juu ya shelves .

Kuna chupa cha dawa yenye maandishi ambayo imebandikwa, ambayo inaeleza kuhusu dawa hii. Pia iko na kifuniko. Nyuma yake kuna kitu cha kuweka dawa hizi.

Kuna watu wawili, wa kwanza ni daktari ambaye amevalia barakoa na nguo za madaktari pia amevaa barakoa, ako na faili ,kuna kitu cha kuoshea mkono kando yake ,pia kuna mgonjwa amevaa barakoa na ameketi kwenye kiti chake.

Kuna watu watatu, wawili wao ni daktari. Madaktari wamevaa barakoa. Mgonjwa anaonekana kuwa anatibiwa meno. Nyuma yao kuna boxi za kuweka dawa.

Kina chupa mbili za dawa. Kila chupa ikiwa na maelezo zaidi kuhusu dawa na jina la dawa yenyewe. Pia kuna kitu cha kuweka dawa hizi ikiwa na maelezo pia. Inaonekana ni dawa za measle mumps and rubella virus vaccine .

Kuna watu, wanaonekana ni wakuu wa afya wakiwa wamevalia barakoa. Nyuma yao kuna nyumba kubwa ya ghorofa. Kuna miti, kuna tangi ya maji, chini ni mchanga.

Kuna watu ambao wamevalia nguo za afya, wameshika simu zao pia kuna miti nyuma yao, nyumba kubwa na sakafu inaonekana ni mchanga.

Kuna watu wawili ambao ni madaktari kila akiwa anaonekana kuwa anashukulikia mtoto kwenye mashini, kuna mashini ya matibabu ya watoto, kuna dirisha ya vioo pia dirisha ni za chuma.

Kuna watu wawili, wa kwanza akiwa ni daktari ambaye anaonekana kuwa anapeana dawa, anampea mwanamke huyu dawa kutumia sindano. Pia wote wamevalia barakoa. Kuna sanduku la dawa. Kuna kiti ya daktari na anayepewa dawa. Kuna meza ambayo dawa zimewekwa.

Kuna watu wanne wanaonekana kuwa wanatembea kupita ama kufika kwa maji. Maji yamefurika. Kuna nyumba kwa umbali. Kuna michanga. Kuna nyasi.

Kuna watu wawili, kuna viti, kuna meza, kuna taa ambazo zinawaka. Watu hawa wamevalia nguo nyupe. Wanaonekana kunyunyizia dawa kwenye viti ama nyumba hii.

Kuna mkono ambayo umeshika chupa mbili za dawa na tembe mbili. Kila dawa iko na maandishikuhusu utumiaji na na vunja, pia tembe ni mbili ambazo za kumeza.

Kuna mikono, mkono wa kwanza nii ya daktari ambaye ana kalamu ya kuweka wino kwenye kucha ya mtoto inaonekana ni baada ya kupewa matibabu fulani ili waweze kujua kuwa amepewa matibabu hayo.

Kuna daktari ambaye amevalia barakoa anaonekana kuwa anaangalia mtoto mdogo kwenye kitanda cha hospitali, kuna viti ,kuna meza pia kuna mtu kando yake, inaonekana kuwa ni mzazi wa mtoto.

Kuna watu wawili, wa kwanza inaonekana ni daktari anayejaribu kuangalia mtoto. Wa pili ni mama mtoto ambaye amefunga kichwa ama nywele zake kwa taratibu. Kuna dirisha, kuna meza. Daktari amevalia nguo ya hospitali.

Kuna mwanamke ambaye anatasama mpika picha, wanaonekana kuwa wanapanga mitungi yao kuchota maji kuna nyumba nyuma yao kuna miti kuna watoto hili ni mchanga.

Kuna daktari ambaye anakaa kuwa anampea mtoto dawa kwa kutumia sindano. Amevaa glavu, amevaa barakoa. Wazazi wengine wanaonekana, wakina mama wengine wanaonekana kuleta watoto wapewe dawa. Inaonekana ni hospitali.

Kuna chupa cha dawa ambayo kuna mikono miwili ambayo inatoa dawa hizo kwenye chupa hilo. Anaonekana kuwa ni mwanume ama mwanamke ambaye anataka kumeza dawa fulani ama tembe fulani.

Kuna watu wawili, inaonekana wa kwanza kuonekana ni daktari anaelezea mgonjwa vile anafaa kutumia dawa. Kuna dawa ambazo ziko kwa meza. Kuna maandishi ambayo imebandikwa kwenye ukuta.